Hili ni duka la nguo la wanaume ndani ya duka kuna manekeni walio valia mavazi ya kisasa ya wanaume kama vile mashati suruali na koti. Kuna pia baadhi ya bidhaa za kimitindo za kiume

Hapa ni kwenye duka la mavazi ya wanaume kushoto kuna sanamu ya maonyesho iliyovaa shati lenye mchoro wa mauwa, katikati kuna rafu zilizojaa viatu vya kiume vilivyopangwa kwa mpangilio mzuri, juu ya rafu hizo kuna mashati yaliyokunjwa pamoja na mikanda.

Hili ni duka la mapambo. Kwenye kuta za duka hii zimejaa miwani ya aina mbalimbali ,pia kuna mabango ya picha kubwa juu ya kuta, yanaonyesha watu wakivaa miwani na mapambo mbalimbali kama vile herini na bangili.

Hili ni duka la mavazi. Kuna sanamu ya maonyesho ya nguo iliyovalishwa nguo nyekundu yenye mapambo ya maua. Pembeni kuna rafu ya miwani mbali mbali ya jua. Manekeneni pia limepambwa kwa kofia ndogo, yenye mapambo sawa na mkufu.

Hii ni duka la mavazi na kuna nguo nyingi zilizowekwa kwenye rafu. Kuna jezi na fulana ya rangi mbali mbali kama vile nyekundu, buluu na nyeupe. Kuna mabango ya matangazo kwenye kuta na juu ya vifaa vya kuoshea nguo.

Hii ni duka la mavazi. Kuna nguo mbalimbali kama suruali za jeans , mashati na t-sheti zilizopangwa kwenye raki . Kuna mabango yaliyoandikwa bei kama vile denim shilingi ya elfu moja na sehemu tofauti za watoto wa kike na wa kiume.

Haya ni madoli ya maonyesho yaliyopangwa kwenye safu mbele ya duka la nguo. Kila doli limevalishwa nguo tofauti za mitindo ya kisasa ikiwa ni pamoja na suruali, blauzi na mavazi ya rangi mbalimbali.

Hii ni duka ya mavazai. Ndani ya duka kuna meza na mabega ya nguo zilzopangwa vizuri kama vile mashati, suruali, viatu, fulana na makoti. Duka lina muonekano wa kisasa na limepangwa kwa ustadi ili kurahisha wateja kuchagua bidhaa wanazotaka.

Hii ni duka ya mavazi. Ndani ya duka kuna rafu zilizojaa nguo ambazo zimepangiliwa kwa mpangilio mzuri kama vile mashati, fulana na sweta. Nguo na taa za dari zinaonekana zikitoa mwanga wa kutosha. Upande wa kushoto nguo zilizoning'inizwa, na mbele kuna kiti cha kukalia labda kwa wateja wanaosubiri.

Duka hili ni la nguo. Kuna safu za nguo zilizopangwa kwenye vibebeo vya chuma. Kuna mabango ya kuonyesha sehemu ya nguo za watoto na bango lingine linaonyesha punguzo la bei ya nguo hayo.

Hii ni duka kuu la mavazi. Ndani kuna nguo nyingi zilizopangwa kwa mpangilio mzuri kwenye wima na mabega ya nguo. Mazingira ni safi yenye mwanga mzuri na nafasi ya kutosha kwa wateja wa kutembea.

Kuna bidhaa mbalimbali za mapambo kwenye rafu hii kama vile sanamu za kuonyesha shanga na mkufu, miwani ya jua, pochi ndogo na mikoba ya wanawake, mapambo ya mikononi kama vile bangili.

Hili ni duka la jezi za wanaume linalouza jezi hizo kwa punguzo la asilimia hamsini na tano. Mezani, kuna jezi zilizokunjwa kwa makini zenye rangi tofauti kama vile pinki, kijivu na za buluu.

Duka hili ni la kuhuza mavazi na mapambo ya wanawake , kuna doli ya kuonyesha mavazi iliyovalishwa kofia kubwa ya mitindo mbali mbali na mavazi ya kisasa pia kuna vionyesho vya mito kama mikufu, hereni na miwani ya jua iliyopagwa kwa mpangilio mzuri kwenye meza ya duara.

Hii ni duka la nguo ambapo nguo mbali mbali za rangi tofauti zimepangiliwa vizuri kwenye wima za kuning'iniza. Kuna mashati, blausi na mavazi ya aina mbali mbali yanayoonyeshwa kwa wateja kule dukani.

Hapa ni ndani ya duka la nguo. Kuna mabango yenye maandishi makubwa yakimaanisha kuwa kuna mauzo ya punguzo au ofa maalum. Nguo mbalimbali zimepangwa kwenye rafu na meza za maonyesho.

Hii ni duka la mavazi, kuna mavazi mbalimbali zilizopaswa kwa mpangilio mzuri kwenye standi na mabaya ya kunyanyua nguo. Nguo hizo ni za rangi tofauti tofauti, kama vile nyekundu, manjano, pinki, kahawia na nyinginezo.

Hizi ni mikoba ya aina mbalimbali zikiwa zimepangwa kwenye rafu nyeupe. Kuna mifuko ya mkononi na katika rafu hizo pia kuna mapambo kama hereni, mikufu na pete.

Watu hawa wako ndani ya duka la nguo wakichagua mavazi. Nguo zimetundikwa kwenye mapaa ya chuma na kuna mabango mekundu yaliyoandikwa kuwa kila kitu hali hii yako, yakionyesha kuna mauzo ya bei nafuu au punguzo.

Hii ni duka la nguo. Kwenye rafu, kuna mashati zilizojaa suruali na mavazi mengine yakiwa yamepangwa kwa mpangilio mzuri. Katikati kuna viti vya mapumziko na meza. Huenda ni kwa ajili ya wateja kusubiri.

Hii ni sehemu ya duka la bidhaa za mitindo, kuna bidhaa kama vile mikufu ya dhahabu , mikoba midogo na mikubwa ya wanawake , vitambaa vya rangi tofauti tofauti vilivyopangwa vizuri.

Hii ni duka ya mavazi. Ndani ya duka kuna viatu vingi vya aina mbalimbali vilivyopangwa kwa mpangilio pamoja na mavazi yaliyotundikwa na kupangwa kwa uangalifu. Duka linamwonekano wa kisasa na limepambwa kwa taa za kuvutia.

Hii ni duka ya manguo huku madoli ya maonyesho yakiwa yamevalishwa nguo mbalimbali za wanawake. Nguo hizi ni za mitindo tofauti tofauti zenye rangi nyingi kama vile nyekundu, kijani na njano. Duka hili linaonekana kuwa sehemu ya duka la mavazi ya kisasa.

Hii ni soko ya sanaa za asili. Kuna vitu kama vinyago vya mbao, mikeka na vitambaa vya rangi nyingi, shanga, vikapu na vifaa vingine vya mapambo. Bidhaa za kitamaduni zinazotokana na sanaa na ufundi wa kiafrika.

Huu ni uwanja wa nyasi na kuna magari kadhaa ambayo yameegeshwa. Gari la mbele kabisa ni la rangi ya fedha na linaonekana kuwa la kifahari na la kisasa.

Haya ni magari mengi ya aina tofauti tofauti na pia yenye rangi tofauti tofauti ambazo yameegeshwa kwenye sehemu la maegesho. Yanaonekana kuwa mapya na yanauzwa katika yard ya magari au soko la magari.

Magari kadhaa yameegeshwa kwenye uwanja huu wa nyasi. Kuna watu wachache wanatembea kati ya magari hayo. Eneo hili linaonekana kuwa la mashambani au la kijijini na lenye miti na anga la wazi.

Hawa ni watu wawili, na kuna mmoja anayemkabidhi mwingine funguo la gari. Kuna karatasi ya huu mkataba na kalamu mezani pamoja na mfano wa gari dogo juu ya karatasi hiyo.

Hili ni gari jeupe aina la Honda . Limeegeshwa karibu na barabara. Gari linaonekana kuwa na uharibifu mdogo upande wa kushoto wa mbele karibu na taa.

Hapa ni ndani ya sehemu ya gari hasa viti vya nyuma. Viti hivi vina mikanda ya usalama na vinaonekana kuwa usafi na nzuri kumaanisha kuwa gari bado ni mpya na haijatumika sana.

Hawa ni watu walio kusanyika kwenye eneo la wazi au uwanja wa nyasi karibu na magari kadhaa yaliyoegeshwa . Baadhi yao wamesimama wengine wameketi chini na wengine wanaonekana wakizungumza na kushughulika na vitu mbalimbali.

Hii ni gari aina ya Subaru Forester yenye rangi nyekundu. Ina madirisha ya giza na matairi meusi na linaonekana kuwa katika hali nzuri. Nyuma ya gari kuna uzio wa chuma na waya wa usalama juu yake unaoashiria eneo hilo lina ulinzi.

Mwanaume huyu ambaye ameketi ndani ya gari anapokea funguo kutoka kwa mtu mwingine aliyesimama nje ya gari hilo. Hii ni tukio la kawaida linaloonyesha makabidhiano ya gari kati ya mtu wa huduma na mteja.

Haya ni magari yaliyoegeshwa kwenye uwanja wa nyasi. Gari la Isuzu pamoja na magari mengine aina ya Van, Sub yanaonekana yakiwa yameegeshwa pembeni mwa barabara au kwenye sehemu ya kupark magari.

Hii ni gari aina ya Toyota Prado likiwa limeegeshwa karibu na jumba. Gari hili linaonekana kuwa katika hali nzuri na lina nambari ya usajili ya rangi ya manjano. Lina magurumu makubwa na madirisha yaliyotiwa rangi ya giza.

Hii ni chumba cha maonyesho ya gari. Kuna wanaume Wawili wanaonekana wakizungumza kwa furaha karibu na magari yanayoonyeshwa ndani ya jumba hilo. Mmoja wa wanaume anaonekana akieleza kwa mkono. Labda anaeleza kitu kuhusu gari. Inamaanisha yuko katika hali ya biashara au mashauriano kuhusu ununuzi wa gari.

Gari hili ni la jeupe kwa rangi na limeegeshwa kando ya barabara katika eneo la mjini. Inaonekana kuwa haijasajiliwa kwani halina nambari za usajili bali lina kibandiko cha kuuza kwenye boneti. Mandhari ya nyuma linaonyesha majengo ya ghorofa, miti na ua.

Magari haya mapya yamepangwa kwenye mpangilio mzuri. Yana rangi tofauti tofauti kama vile bluu, kijivu, nyekundu, nyeusi, nyeupe na machungwa. Yanaonekanakuwa ya aina moja lakini kwa rangi tofauti. Hii inaweza kuwa ni eneo la uuzaji wa magari au maonyesho ya magari mapya.

Haya ni matairi ya gari yakioshwa kwa maji ya shinikizo la juu. Tairi moja liko mbele na linaelekezewa maji yenye povu likisafishwa. Hii inaonekana kuwa ni sehemu ya huduma usafi wa magari.

Hapa ni uwanja wa nyasi na kuna magari mengi yaliyoegeshwa. Mbele kabisa, tunauona gari la kifahari la rangi ya fedha au silver lililopaki kwenye eneo la wazi. Gari hilo lina muundo wa kifahari na wa kisasa.

Magari haya yameegeshwa kwa mstari. Yanaonekana kuwa ya aina moja na rangi zinazofanana ikiashiria kwamba huenda ni magari ya kampuni moja, duka la magari au huduma maalum kama magari ya polisi au usafirishaji.

Gari hili ni aina la Toyota lina magurudumu ya rangi shaba na limeegeshwa karibu na eneo lenye miti na mchanga. Gari hili lina vioo vikubwa na milango ya kuteleza upande wa abiria.

Hii ni gari yenye rangi jeupe aina ya Subaru forester ambalo limeegeshwa kwenye eneo la maegesho. Katika upande wa kulia kuna magari mengine kadhaa ambayo yameegeshwa pia.

Hii ni sehemu ya ndani ya gari. Milango ya gari iko wazi na viti vinaonekana kuwa vya ngozi au vinavyofanana na ngozi. Pia gari linaonekana kuwa la kisasa na yenye nafasi ya kutosha abiria.

Hapa ni ndani ya gari na hili ni kipimo cha mwendo kasi. Kipimo kinaonyesha kasi ya gari katika kilomita kwa saa. Pembeni pia kuna viashiria vya mafuta na alama ya taa ya onyo.

Hili ni gari aina ya Toyota lililoegeshwa kwenye eneo la lami ya mawe, nyuma ya gari hili kuna magari mengine pamoja na gari jekundu na majengo au mabanda ya biashara yanayoonekana upande wa kulia.

Hili ni gari aina la subaru Forester. Limeegeshwa katika eneo la maegesho lenye magari mengine pia. Magari haya ni nyeusi kwa rangi na ni kama zinauzwa au ziko katika eneo la kuuzia magari.

Hii ni gari la abiria aina ya matatu likiwa limeegeshwa barabarani. Mlango upande wa abiria umefunguliwa. Hili ni mojawapo ya magari yanayotumika kwa usafirisaji wa abiria mjini au vijijini.

Hii ni sehemu ya kuegesha ama kuuza gari. Kuna magari mengi yaliyo pangwa kwa mpangilio mzuri. Magari haya ni ya rangi mbali mbali kama vile nyeupe , fedha na kijivu. Nyuma ya magari kuna majengo marefu ya ghorofa.

Hili ni lori kubwa la rangi ya machungwa linalobeba magari mapya kwenye trela yenye ghorofa mbili. Magari haya yamepakwa kwa mpangilio wa safu mbili, hiyo ni juu na chini tayari kwa kusafirishwa kuenda mahali fulani.

Hapa ni sehemu ya maonyesho au duka la kuuza magari. Magari mapya yamepangwa ndani ya jengo hili na lina kuta za vioo mazuri ili kuweza kuonekana kwa urahisi hata mtu akiwa nje.

Huu ni uwanja wa nyasi ambapo magari kadhaa yameegeshwa. Gari la mbele kabisa, ni jeusi kwa gari. Kuna miti na watu kwa mbali katika eneo la wazi hili.

Hii ni sehemu ya jengo la maonyesho ya gari. Magari mengi mapya yamepangwa kwa ajili ya kuuzwa au kuonyeshwa kwa wateja. Kuna magari ya rangi tofauti tofauti kama vile kahawia, nyeupe na nyekundu.

Hii ni gari jeusi aina ya subaru. Gari hili linaonekana kuwa katika hali nzuri. Nyuma yake kuna magari mengine yaliyoegeshwa. Inaonekana kuwa hili ni sehemu la maegesho ya magari ama pahali pa kuuzia magari.

Hili ni gala au soko ya magari na kuna aina tofauti ya magari na yenye rangi tofauti tofauti. Gari la mbele kabisa ni la aina ya Mitsubishi na ni nyeupe kwa rangi yake.

Hii ni gari jeupe aina ya Subaru Forester likiwa limeegeshwa kwenye sehemu ya maegesho karibu na ua wa chuma. Gari lina mwonekano mzuri. Lina matairi mviringo na magurudumu ya rimu ya kisasa na taa zake ziko katika hali mzuri.

Watu hawa wako katika duka la magari. Mwanume mmoja anaonekana kuwa muuzaji wa magari akizungumza na wateja wawili huku wote wanaangalia gari jeupe lililopo karibu nao labda wakilifikiria kwa ajili ya kununua.

Hapa ni katika eneo la soko na kuna bidhaa mbalimbali za kilimo zikiwa zimepangwa kwa ajili ya kuziuza. Tunaweza kuona kitunguu saumu, karanga zilizowekwa kwenye vikapu, majani ya mboga, magunia mekundu na ya bluu na chupa kubwa ya plastiki pengine ya kuhifadhi bidhaa kama mafuta au nafaka.

Huku ni sokoni. Kuna meza au vibanda vya kuuza bidhaa upande wa kushoto na wa kulia, pana njia ya kati. Bidhaa kama matunda, mboga na viazi vinaonekana zikiwa zimepangwa kwenye meza hizo.

Huku ni sokoni na kuna meza iliyojaa mapambo ya mikono kama vile bangili, shanga na vikuku mbalimbali vya rangi tofauti tofauti. Vitu hivi vinaonekana kuuzwa kwenye soko au kibanda cha bidhaa za mikono.

Hili ni soko la kuuza bidhaa za kitamaduni. Kuna bidhaa mbalimabli kama vile vito vya shanga, za mikononi, picha za sanaa, nguo za kiafrika , kikapu na mikoba na pia mapambo ya nyumbani.

Hii ni soko ya matunda na kuna matunda mbali mbali yaliyo pangwa vizuri kwenye meza za wauzaji miongoni mwa matunda hayo ni kama vile ndizi, nanasi, mapaipai, parachichi, maembe na matomoko

Soko hili la wazi kumejaa watu wengi. Wafanyibiashara wengine wameketi chini na bidhaa zao zimetandazwa ardhini au kwenye magunia na mifuko ya plastiki. Kuna matunda kama vile machungwa, pilipili, nyanya na mboga nyinginezo.

Hii ni sehemu ya soko ya vikapu vya kusokotwa vya rangi mbali mbali vimepangwa pamoja kwenye eneo la wazi. vikapu hivi hutengenezwa kwa mikono kwa kutumia nyuzi au majani.

Huku ni sokoni na kuna shughuli nyingi zinazoendelea. Kushoto kuna wachuuzi wanaouza matunda kama ndizi chini ya vibanda vya turubai. Kulia kuna nguo zenye rangi mbalimbali zikiwa zimeanikwa kwa ajili ya kuuzwa.

Hizi ni bidhaa mbalimbali za mboga vikiwa vimepangwa sokoni. Mboga hizo ni kama vile tangawizi, kitunguu maji cheupe na cha rangi ya zambarau na nyanya za rangi tofauti tofauti katika upande wa kulia.

Huku ni sokoni na kuna aina mbalimbali za mazao ya chakula yaliyopangwa kwenye vibanda na masanduku kama vile vitunguu, ndizi, machungwa, nyanya, mamboga, tikiti maji ,viazi ,majani mabichi. kama sukuma wiki au mnati.

Hapa ni sehemu kwenye sokoni ambapo viungo vya chakula vinauzwa. Kuna bidhaa kama vile, chai ya Kenya, viungo vya pilau, mdalasini, karafuu, binzari nyeusi na mengineyo.

Hapa, ni kwenye soko la wazi ambapo kuna shughuli nyingi. Wafanyabiashara wamepanga bidhaa mbalimbali kama vile matunda, mboga, vitunguu, na viazi, ndani ya magunia na kwenye vikapu. Wateja wanaonekana wakinunua wanapozungumza na wauzaji.

Hapa ni sokoni na kuna mazao mbalimbali ya rangi tofauti yaliyopangwa kwenye vikapu vikubwa vya duara. Baadhi ya mazao hayo ni kama vile: nyanya, ndimu, viazi, pilipili na matunda mengine ya rangi tofauti.

Hapa ni kwenye soko la matunda na mboga lililojaa bidhaa mbalimbali kama vile ndizi, nyanya vitunguu, pilipili na matunda mengine. Mazingira ya soko yanaonekana kuwa ya ndani.

Hizi ni vinyago vya kiafrika zilizopangwa kwenye rafu. Kazi hizi ni pamoja na vinyago vya wanyama kama vile twiga na tembo, sanamu za wapiganaji wa kimasai na pia vikapu vya mapambo.

Hapa ni sokoni pa mboga. Watu wanaonekana wakinunua na kuuza mboga za majani kama vile sukumawiki au spinachi. Meza za kuuza mboga zimetandikwa pembezoni mwa barabara au njia nyembamba. Na kuna shughuli nyingi za biashara katika eneo hilo.

Hili ni sehemu ya soko ulio na ndizi. Kuna watu wengi na makasha mengi walio jaa. Ndizi zimepangwa kwenye visanduku vya mbao zikiwa tayari kwa kuuzwa au kusafirishwa. Wauzaji na wanunuzi wanaonekana wakijishughulisha katika shughuli za biashara.

Viazi hivi vya aina mbalimbali vimewekwa kwenye vikapu na ndoo za plastiki. Kuna viazi vya rangi ya kahawia na pia viazi vya rangi ya zambarau. Viazi hivi vinaonekana kuwa kwenye soko au eneo la biashara ambapo vimepangwa tayari kwa kuuzwa.

Huku ni sokoni na vyakula vya aina kadhaa zimejaa kila pahali. Wafanyibiashara ako katika harakati ya kuwauzia wateja bidhaa zao na wengine wakigoja wateja wapya waje sokoni.

Hizi ni viatu za plastiki zenye rangi mbalimbali vikiwa vimepangwa juu ya meza au kitambaa kwenye soko la wazi au mtaa wa biashara. Hii ni hali ya kawaida katika masoko ya mitaani ambapo bidhaa huuzwa kwa bei nafuu.

Hapa ni sokoni na kwenye meza kumejaa mboga mbalimbali kama vile nyanya ,vitunguu ,pilipili hoho na caroti. Ndani ya soko kuna watu wanauza na wengine wananunua bidhaa mbalimbali.

Hapa ni sehemu ya sokoni na tumeuona migomba miwili mikubwa ya ndizi mbichi iliyowekwa ndani ya ndoo mbili. Pia kuna nyuma ya vitunguu vilivyofungwa kwa mafungu, viazi mviringo na viazi vitamu, ndizi nyinginezo na mboga nyinginezo zikiwa zimepangwa kwenye meza na vichanja vya mbao.

Hapa ni katika soko ya nguo na kuna nguo zililizotandazwa na zingine kuninginizwa kwa ajili ya kuuzwa. Watu kadhaa wanaonekana wakitembea kwenye njia nyembamba kati ya meza na vibanda vya wauzaji.

Soko hii kumejaa wanunuzi na wauzaji. Meza na vibanda vya wauzaji zimejaa matunda kama vile, ndizi, nyaya, maparachichi na viazi. Pia, kuna bidhaa za nafaka kama mchele na maharagwe vilivyohifadhiwa kwenye magunia.

Nyumba hii ni ya kuta za mawe ya rangi ya kijivu na madirisha makubwa yenye vioo pamoja na mlango wa gereji. Imezungukwa na bustani nadhifu ya nyasi na ua wa kijani uliyopogolewa vizuri mbele ya hii nyumba.

Haya ni majengo marefu ya makaazi. Pia kuna vibanda vya biashara mbele ya majengo hayo ambayo yanakaa kuwa katika hali duni ama ni ya watu walalahoi.

Hii ni jengo la ghorofa ambalo halijakamilika kujengwa labda iko katika hatua ya ujenzi au limeachwa bila kuendelea kabisa. Mazingira yanayozunguka jengo hili inaashiria kuwa huenda eneo hilo halitumiki mara kwa mara au limeachwa bila shughuli za maendeleo kwa muda.

Hii ni barabara ya vumbi. Nyuma kidogo kuna jengo kubwa la kisasa ambalo linaonekana kuwa bado linaendelea kujengwa. Jengo hilo lina orofa kadhaa na limezungushiwa nguzo au mbao kwa ajili ya ujenzi.

Nyumba hii ni ya kifahari na ya ghorofa. Ina madirisha makubwa ya vioo yanayoruhusu mwangaza mwingi kuingia ndani. Ujenzi wake unaonyesha usanifu kisasa wenye paa la mwinuko na muonekano wa kuvutia.

Hizi ni vyumba vya ghorofa. Vinaonekana kuwa bado vinaendelea kujengwa na bado hazijakamilishwa. Majengo haya yana madirisha mengi na lina urefu wa takriban ghorofa saba hadi nane. Kuna nyaya za umeme upande wa kushoto wa picha na eneo la ujenzi linaonekana wazi mbele ya jengo.

Jengo hili la ghorofa. Ni kubwa na lenye mandhari mazuri. Linaonekana kuwa ni makaazi ya kifahari. Mbele ya jengo hili kuna bwawa la kuogelea, viti za mapumziko na maeneo ya kijani yaliyo na nyasi na miti.

Hii ni nyumba ya kisasa ya kifahari. Nyumba hii ina madirisha makubwa ya vioo, paa la kisasa na ukuta wa mbele uliojengwa kwa mawe ya kupendekeza. Kuna mlango mkubwa wa kuingilia uliotegenezwa kwa chuma. Na mbele ya nyumba kuna mti wa mapambano na mimea midogo.

Haya ni majengo marefu ya makaazi yaliyokamilika upande wa kushoto na kulia huku jengo jingine likiwa katika hatua ya ujenzi katikati ya eneo hili. Kuna msingi na nguzo zinazoashiria kuwa jengo linaendelea kujengwa.

Hii ni nyumba kubwa ya kifahari na yenye muundo wa kisasa. Katikati kuna uwanja wa kikapu cha mpira, kinachoonyesha kuwa kuna nafasi ya michezo katika nyumba hii. Pia, kuna miti ya minazi na mitende pamoja na maua yaliyopandwa vizuri kuzunguka bustani.

Haya ni majengo marefu ya makazi ambayo bado yako katika hatua ya ujenzi au yamekamilika hivi karibuni. Majengo haya yana ghorofa kadhaa na madirisha mengi yakupangisha. Kuna nyaya za umeme zinazoonekana upande wa kushoto.

Hii ni jengo la ghorofa likiwa linaonekana kutoka chini kuelekea juu. Jengo hili lina rangi ya waridi na lina madirisha mengi upande wa mbele. Anga ni ya buluu angavu ikiwa haina mawingu mengi.

Hapa ni ndani cha chumba cha kifahari. Sakafu ni ya mbao, kuna mlango mkubwa wa vioo unaoelekea nje unaoruhusu mwanga mwingi kuingia ndani kutoka nje. Ukuta mmoja una rafu na nafasi ya kuweka runinga ukiwa umejengwa kwa muundo wa kisasa.

Jengo hili linaendelea kujengwa na halijakamilika. Scarf za chuma zimewekwa kusaidia kusaidia paa wakati wa ujenzi. Mazingira ya karibu yanaonyesha miti na vichaka vinavyostawi huku milima ikionekana kwa mbali.

Hili ni jengo la ghorofa lililo na vyumba vya makazi. Jengo hili ni la rangi ya krimu na linaonekana kuwa na ghorofa tano. Kuna ukuta wa uzio wa mawe unaozunguka jengo upande wa chini.

Haya ni majengo mengi ya makazi ya ghorofa yanayofanana yenye paa za rangi ya machungwa. Majengo haya yanaonekana kuwa sehemu ya mtaa wa makazi ya kisasa wenye mipangilio mizuri ya barabara na nafasi za wazi.

Haya ni majengo marefu ya ghorofa yaliyo katika jijini. Mbele ya jengo Kuna miti kubwa na mabango ya matangazo na barabara inaonekana upande wa kushoto. Hii ni picha ya maendeleo ya miji na miundo mbinu ya kisasa.

Hii ni nyumba ya kifahari ya ghorofa. Lina lango kubwa la chuma la kuingilia lililopambwa kwa mapambo ya dhahabu. Nyumba hii ina madirisha makubwa ya vioo yaliyolindwa kwa grili za usalama.

Hili ni jengo refu la ghorofa. Jengo hili lina muundo wa kuvutia, lina madirisha makubwa ya vioo na limejengwa kwa kutumia teknolojia ya kisasa. Linaonekana kuwa jengo la biashara au makaazi na sehemu ya chini ya jengo inaonyesha geti la kuingilia pamoja na uzio wa salama.

Jengo hili la gorofa lina mabango mbali mbali ya biashara. Lina madirisha mengi na baadhi vya vyumba vina mabanda ya nje au ma balcony sehemu ya chini ya jengo inaonekana kuwa na maduka na ofisi za kibiashara.

Hii ni chumba ya gorofa ya kifahari ,imepakwa rangi ya kahawia na lango la chuma linalo zunguka ua wa mbele. Kuna baiskeli ndani ya ua na sehemu ya ndani inaonekana vizuri ikionyesha muundo wa kisasa wa paa.

Haya ni majengo mawili ya gorofa jengo la upande wa kushoto linaonekana kuwa ni kubwa na lina paa la mteremko. Jengo la kulia lina madirisha mengi yanaonekana, kuwa jengo la makazi au ofisi. Mbele ya majengo haya kuna uzio wa mabati unaozunguka eneo hili.

Haya ni makaazi pa watu, kuna lango la rangi ya kahawia lilofungungwa ,limezungukwa ni ukuta wa zege. Nyuma ya lango kuna majengo mawili yenye paa za rangi ya hudhurungi na miti ya kijani iliyozunguka eneo hilo.

Hili ni bango kubwa la matangazo ya mradi wa ujenzi wa jengo la makaazi au biashara unaoitwa HAYAT HEIGHTS .Bango hilo lina maelezo yafuatayo; Anwani ya barua pepe kwa mawasiliano, nambari za mawasiliano na jina la mradi.

Jengo hili la ghorofa lina madirisha makubwa na balcony . Limezungukwa na mazingira yaliyopambwa kwa mimea na maua. Kuna bango lililo simama kando ya njia ya mawe ikiwa ni sehemu ya mapambo au kuelekeza sehemu fulani ya jengo hilo.

Hii ni sehemu ya duka kuu ambapo mayai yamepangwa kwenye rafu mbalimbali kwa ajili ya kuuzwa. Kuna aina tofauti za mayai yaliyopakiwa kwenye mapaketi ya plastiki au karatasi na bei zimetundikwa juu ya kila safu.

Hawa ni watu wakiwa katika ndani ya duka kuu. Rafu zina bidhaa mbalimbali kama vyombo vya plastiki na container za kuhifadhia chakula. Mazingira ya duka ni safi yenye mwanga na nafasi ya kutosha kwa wateja.

Hii ni sehemu ya nguo ndani ya duka kuu. Upande wa kulia nguo kuna mbalimbali zenye rangi tofauti zikiwa zimepigwa pasi na kutundikwa kwenye viwango. Upande wa kushoto kuna bidhaa zilizopangwa kwenye rafu ambazo zinaonekana kuwa ni mavazi pia.

Hapa ni sehemu ya duka kubwa linalouza zifa vya mazoezi ya mwili. Zifa vinavyoonekana ni pamoja na mashine za kukimbilia, baiskeli za mazoezi, na vifaa vingine vya mazoezi ya ndani. Kwenye rafu pia kuna bidhaa mbalimbali, zikiwemo mafuta ya kupaka kwa urahisishaji wa mazoezi au bidhaa za lishe.

Hapa ni sehemu ya ndani ya supamaketi . Kuna sehemu ya bidhaa zilizopangwa kwenye rafu, hasa bidhaa za mikate na bidhaa zingine za vyakula. Mabango yaliyo juu yana maandishi yafuatayo: "Mikate au keki, Nafaka, Bidhaa za maziwa".

Hapa ni sehemu katika duka kuu. Kuna rafu zilizopangwa kwa mpangilio mzuri zikiwa zimejaa bidhaa mbalimbali kama vile tufaha, ndizi, tikiti maji na mboga za majani.

Hii ni duka la bidhaa lenye vitu mbalimbali kama vile mikoba ya ngozi na vitambaa vya rangi mbalimbali, vinyago vya mbao, sanamu ndogo na mapambo ya kipekee saa za mezani, vikombe na vitu vingine vya mapambo vya kitamaduni.

Hii ni sehemu ndani ya duka kubwa la kuuza bidhaa. Kuna matunda na mboga. Tikiti maji limewekwa mbele likiwa limekatwa kuonyesha ndani yake na kuna mboga za majani upande wa kushoto.

Hapa ni ndani ya duka kubwa au supamaketi. Kuna watu wananunua didhaa mbalimbali, baadhi yao wakiwa na mikokoteni ya manunuzi. Kwenye rafu za kushoto, kuna karatasi za chooni na bidhaa zingine za nyumbani. Huku upande wa kulia ukiwa chakula kama mkake bisikwiti na chakula vya kufungashwa.

Hili ni sehemu la duka kuu au supamaketi. Katika sehemu hii kuna rafu zilizojaa mikate, bidhaa za kuoko, matunda na bidhaa nyinginezo. Watu wachache wanaonekana wakichagua bidhaa katika sehemu hii.

Hapa ni ndani ya duka kuu kwenye sehemu iliyopangwa bidhaa mbalimbali kama vile mitungi ya mafuta ya kupikia na vifurushi vya vyakula kama vile unga, mchele, sukari na bidhaa za kusindikwa kama tambi na nafaka.

Hii ni sehemu ya duka kuu enye bidhaa za wanyama. Kuna mifuko na paketi tofauti za chakula cha mbwa zilizopangwa kwenye rafu na sakafuni. Juu ya rafu kuna maandishi yaliyoandikwa Dog Food ambayo yanamaanisha chakula cha mbwa.

Hii ni sehemu kwenye duka kuu au supamaketi. Kuna rafu zilizojaa bidhaa mbalimbali kama vyakula vilivyofungashwa, vinywaji na bidhaa nyingine. Chini kuna box iliyofunguliwa labda ilikua inatolewa mzigo wa kupanga kwenye rafu hizo.

Hapa ni ndani ya duka kubwa ambapo kuna safu za bidhaa mbali mbali kama vile vyakula vilivyo fungwa tayari mabango yenye maandishi yaki maanisha kuwa kunapunguzo maalum za bei kwa bidhaa hizo.

Hapa ni mazingira ya ndani ya duka kubwa. Kuna bidhaa mingi kwenye rafu kama vile mifuko, vikapu na mapambo. Kuna pia mabango ya arifa upande wa kushoto.

Hii ni sehemu katika duka kubwa au supamaketi. Rafu zimepangwa vizuri na zimejaa bidhaa mbalimbali kama vile sabuni, bidhaa za usafi wa mwili, maziwa ya unga, vipodozi na vitu vingine vya matumizi ya kila siku nyumbani.

Hii ni sehemu katika duka kubwa, ambapo baiskeli nyingi za aina mbalimbali na colour tofauti zimepangwa kwa minajili ya kuuzwa. Baiskeli hizo zimepangwa kwa mpangilio mzuri ndani ya jengo. Na duka linaonekana kuwa maalum kwa bidhaa za michezo, burudani au usafiri wa kibinafsi kama vile baiskeli.

Rafu hii ya kuhifadhi vyakula vya baridi katika duka kubwa kuna bidhaa mbalimbali kama vile mboga mbichi zilizowekwa kwenye mifuko, matunda yaliokatwa na kufungwa, saladi zilizotengenezwa tayari kwa kula na bidhaa nyingine za chakula kama juisi na vyakula vya kujitayarishia haraka.

Hapa ni sehemu ya bidhaa za kuokwa kwenye duka kuu. Kuna aina tofauti za vyakula ikiwemo vitafunwa vya kuokwa, mkate wa kupikwa kama chapati laini, vitafunwa vya kihindi kama ladu, glabu na kadhalika.

Hapa ni sehemu katika duka kubwa la rejareja. Kuna bidhaa aina mbalimbali zilizopangwa kwenye rafu, pia kuna watu wako katika shughuli za kununua bidhaa pale ndani.

Rafu hizi zimepangwa vizuri kwa bidhaa mbalimbali kama vile vikombe, chupa, mabakuli, sahani, ndoo ndogo na vyombo vya kuhifadhi chakula. Vyote vikiwa na rangi tofauti tofauti kama pinki, kijani, zambarau, buluu na nyinginezo. Kuna watu wawili wananunua vyombo vya plastiki.

Hii ni sehemu ya kuuzia bidhaa za mikate na vitafunwa katika duka kuu. Kuna aina mbalimbali za bidhaa kama vile biskuti na mikate ya Kivietnamu.

Hii ni sehemu ya ndani ya duka kubwa na kwenye rafu kuna bidhaa mbalimbali zilizopangwa kama vile vyombo vya kupikia , vyombo vya plastiki na mitungi na machupa.

Hapa ni Duka kubwa likiwa na sehemu ya matunda na mboga kuna vitunguu, machungwa na bidhaa nyingine zilizopangwa kwenye maboksi rafu mabango yenye bei yamening'inizwa juu na kuna wateja wanao nunua bidhaa.

Rafu hii lipo ndani ya duka kubwa, limejaa aina mbalimbali za biskuti na vitafunwa vilivyopakiwa kwenye maboksi ya rangi tofauti tofauti. Maboksi haya yamepangwa kwa mpangilio mzuri kwenye rafu huo na baadhi ya maelezo za bei za rangi ya machungwa zilizowekwa chini yake.

Hapa ni ndani ya duka la reja reja au supamaketi. Rafu nyingi zimejaa bidhaa kama vyakula, vinywaji na bidhaa nyinginezo. Kuna watu wanaoingia katika sehemu mbalimbali kununua bidhaa zilizomo ndani.

Hii ni duka kuu ya Naivas. Ndani kuna sehemu ya matunda na mboga kama inavyoonekana kwa maneno fruits and vegetables yaliyopo kwenye kioo, hiyo ni lugha ya Kimombo. Mlangoni pia tunaona walinzi wawili.

Hapa ni ndani ya duka kubwa la rejareja ambayo linauza bidhaa mbalimbali. Ndani ya duka kuna sehemu tofauti za bidhaa kama vile matunda, mboga vitu kiarabu na tende. Kuna ishara ya maandishi inayo maanisha kuwa kuna punguzo la bei kwa baadhi ya bidhaa.

Hii ni sehemu ya ndani ya duka kubwa. Ndani kuna bidhaa mbalimbali zikiwa zimepangea kwa rafu na meza. Ikiwa ni pamoja na mavazi vifaa vya nyumbani, samani na bidhaa za matumizi ya kila siku

Hii ni sehemu ya nguo katika duka kuu. Kuna nguo nyingi zilizowekwa kwenye maboxi makubwa na juu kuna mabango yaliyoandikwa punguzo kubwa hadi asilimia sitini. Hii inaashiria kuwa kuna offer maalum ya nguo kwa bei ya chini na wateja wanaweza kununua kwa punguzo la bei hadi asilimia sitini.